Kategoria hii ya duka la nguo lina ishara ya mitindo yenye urembo na desturi. Kwa mara nyingi wanamziki wa nyanja za juu hutumia hizinkwa vile huwa ghali mno katika utunzaji wao wa nyimbo. Vilevile vijana wa kisasa wamekolea kwenye mashine za kisasa kwenye mvuto mwema.

Maduka mengi makubwa yanapatikana jijini Nairobi, tunavyotazama ni sehemu ya fasheni ya duka mojawapo ambalo linapatikana Donholm hili limebeba nguo ambazo zinasaidia katika.

Wateja wengi hufanya manunuzi ya nguo toka madukani. Mojawapo katika kategoria hii, unavyoona ni sehemu ambayo inaonekana kusisimua kwa jinsi nguo zimepangwa kwa dhati, zilizoonekana za bei ya juu.

Maduka mengi makubwa yanapatikana jijini Nairobi. Tunavyotazama ni sehemu moja ambayo nguo za fasheni tofauti tofauti ambazo watu hutumia, kwa mfano wenye kuimba.

Wateja wengi hufanya manunuzi ya nguo toka madukani. Mojawapo kutoka kategoria hii tunavyoona ni wauzaji ambao wanaonekana kusimulia bei za bidhaa walizonazo kama vile shati, koti, viatu, blausi na zinginezo.

Duka hili ni la nguo na urembo. Lina bidhaa zenye thamani ya pesa. Kina dada asilimia tisini hupenda kujirembesha na kujiwekwa sawa ili wawe na mwonekano wa hadi. Tunavyoona ni baadhi ya viatu ambavyo vipo kwenye display .

Maduka mengi mjini Nairobi ya urembeshaji huwa na bidhaa nyingi. Tunavyoona ni baadhi ya sehemu ya miwani kwenye display ya kuuzwa. Ni aina tofauti kirangi na muundo. Kwa upande mwingine ni aina za viatu ambazo hutumika na watu ambao huwa na fasheni zao.

Duka hili linapatikana mjini ambalo linauza vifaa vya mavazi na nguo kama vile viatu, nguo za watoto, nguo za kike, za kina mama ambazo zinaonyeshwa kuuzwa kwa njia iliyo bora.

Kategoria hii ya duka la nguo mbali mbali kama vile jinsi, shati, vinyasa, mishipi, kofia, sweta na vifaa tofauti tofauti vinavyorembesha katika uwazi.

Kwenye duka hii tunaona nguo mbalimbali ambazo ni nyingi. Vilevile tunaona wanunuzi ambao wanaonekana wamebeba na wengine wamevalia barakoa wakijaribu kuulizia bei, wengine wanajaribu kujipima na kujiangalia kwenye kioo.

Duka hili la mavazi lina bidhaa mbali mbali kama vile: suti, shati, viatu, koti, tie , msuko wa mikandaa wa kukazia suruali, meza, vitabu, kikokotoo cha kusaidia kupiga hesabu.

Kwenye duka hili kubwa, lenye bidhaa tunayoiona ina viatu mbalimbali za watu wazima, watoto, kina mama, wazee, kwa mfano patipati, chatuchampi, droti, buti, pande nyingine muna nguo na vizima moto.

Duka hili la uuzaji lina bidhaa mbalimbali, kama vile mikoba, ushanga, manukato sketi, pete, sehemu ya kubadilisha na vilevile nguo za aina mbalimbali, za wanawake na za wanaume.

Hili ni duka la mitindo na ndani yake ina aina mbalimbali ya bidhaa za fasheni kama vile miwani, shanga, kofia, pochi na mishipi vilevile ina bei ya bidhaa ambazo zinauzwa ndani.

Hili ni gari aina ya Nissan. Unavyoona liko kwenye onyesho la kuuzwa katika kategoria yake. Ni mojawapo ambayo hutumika kubebea abiria kutoka sehemu moja hadi nyingine. Tunavyoona limekolezwa rangi nyeupe lina tairi nyeusi, taa za mbele, kioo na nambari za usajili na viti.

Kategoria hii ya onyesho la magari. Ni gari ndogo la aina ya Mac X. Tunavyotazama ni nambari ya usajili. Ina miguu ya rangi nyeusi, taa za mbele, taa za nyuma, na za upande vile vile.

Kategoria hii ni ya onyesho ya magari. Tunavyotazama ni sehemu ambayo ina magari ya kifahari yenye dhamani na pesa ya juu. Tunavyotazama ni mojawapo ya magari.

Hili ni gari ya aina ya Nissan, tunavyoona lipo kwenye onyesho la kuuzwa, ni mojawapo ya gari ambazo hutumika na abiria wengi kutoka sehemu moja hadi nyingine, tunavyoona limekolezwa rangi nyeupe lina taa nyesui, taa za mbele na vya pembeni na nambari ya usajili.

Katika onyesho hili la magari, tunavyoona ni baadhi yao ambayo yameengeshwa Kwa ajili ya wateja. Tunavyoona zinazo taa, nambari za usajili pembeni na miguu.

Kategoria hii ni ya onyesho ya magari. Tunayotazama ni aina ya mojawapo ya Subaru ambayo tunavyotazama ina sehemu mbalimbali kama vile kioo cha mbele, taa boneti, nambari ya usajili na vifaa mbalimbali.

Mteja anaponunua gari kwenye onyesho rasmi, huwa anaelekezwa kuidhabiti ili aridhike na anavyodai kununua. Ni vyema mnunuzi awe na furaha, anapolinunua sehemu yake ya gari. Unapotazama ni mojawapo ambaye, anaonekana kuwa na furaha, anaonekana kuwa amejazwa na furaha sana.

Hili ni gari aina ya nissani. Tunavyoona lipo kwenyeonyesho la kuuzwa ambayo ni kategoria yake. Ni mojawapo ambayo hutumika kubeba abiria toka sehemu moja hadi nyingine. Limekolezwa rangi nyeupe, lina taa nyeusi, taa za mbele, kioo, nambari ya usajili pamoja na miti.

Hii ni kategoria ya onyesho la magari. Tunavyotazama ni gari ndogo ambalo tunavyoona ni sehemu zingine kama vile kioo cha mbele, ya pembeni, taa za mbele, nambari ya usajili.

Hii ni kategoria ya onyesho la magari. Ni sehemu ambayo inaonekana kua na baadhi ya magari mengi makuukuu, ambayo yalitumika zamani za kale, ila yanayo faida katika kategoria hii.

Kategoria ya uuzaji wa magari. Ni sehemu ambayo inahitaji umakinifu zaidi mteja anapojipanga kununua gari lake. Tunavyotazama ni mojawapo ya aina ya Macedes Benz ambayo iko kwenye onyesho la uuzaji. Ni mojawapo ya magari ambayo yana bei za juu zaidi.

Kategoria hii ni la enyesho la gari sehemu yake ya ndani. Tunavyotazama ni baadhi tu ya vifaa ambavyo ilivyo navyo. Kwa mfano kioo cha mbele, juu ya pembeni, kiti, steering .

Kategoria hii ni ya laonyesha magari kadhalika sehemu ambayo tunavyotazama ina magurudumu tofauti ya magari ,kunayo magari ndogo ,gari kubwa na pia vilevile.

Kategoria hii ni ya onyesho la magari ambalo hupatikana jijini Nairobi sehemu ya Westlands .Magari haya huwa ni ya bei ghali. Mojawapo ya magari ni aina ya Mercedes Benz .Huwa na mbio ambayo ni ya kilomita.

Kategoria hii ni ya onyesho la magari. Unavyotazama trela, ambalo limebeba magari mengi juu yake. Hili husafirisha magari mengi kutoka sehemu moja ya onyesho kuelekea sehemu nyingine. Kwa mara nyingi gari nyingi hulilipiza ili iweze kupita.

Kategoria hii ni ya magari, tunaona boneti iliyofunguliwa kuashiria gari linatatizo na linahitaji kurekebishwa. baadhi ya sehemu tunazoziona ni betri, kulanti, mfumo wa breki, redieta, injini, gasketi na kadhalika.

Kwenye kategoria hii ya mnada wa magari tunaliona aina gari moja ambalo ni la kibinafsi la bei kali ambalo limewekwa kwenye display ya kuuzwa. Baadhi ya sehemu tunazoona ni magurudumu, kioo cha nyuma, cha mbele pengine vya pembeni, boneti dafrau, taa za mbele na nambari ya usajili ambayo bado haijawekwa.

Kwenye kategoria hii ya mnada wa magari, ni gari mojawapo ya aina ya Nisseni ambalo hutumika katika kukodishwa ili kupeleka wageni sehemu tofauti tofauti. Pembeni tunaona boneti, kioo cha mbele, kioo cha nyuma na magurudumu.

Tafaria hii ya magari, mama anaonekana kuwa...pia mwenye kumuuzia gari...akimkabithi kifunguo cha gari na vilevile makaratasi ya kuonyesha kwamba gari amenunua.

Kwenye kategoria hii ya mnada wa magari tunavyoona ni aina ndogo ya gari. Hii ni mojawapo ambayo hutumika kwa shughuli za kibinafsi. Baadhi ya sehemu tunazo ona ni magurudumu, kioo cha mbele vingine vya pembeni, poneti, dafrau ,taa za mbele na nambari ya usajili.

Katika category hii ya mnada wa magari tunaona ni aina ndogo ya gari, hii ni mojawapo ya ambayo gari hutumika shughuli za kibinafsi. Baadhi ya sehemu tunayoona ni magurudumu, kioo cha mbele na cha nyuma, mengine vya pembeni, boneti, dafrau, taa za mbele na nambari ya usajili.

Kategoria hii ya uuzaji wa magari imewekwa kwenye sehemu maalum kwa ajili ya wateja mbalimbali kuja kujiangalilia. Tunavyoona ni mteja ambaye anakaribia kwenye wauzaji ambao wanauza magari ili kuweza kujua bei ya gari hio.

Katika kategoria hii ya uuzaji wa magari, ni aina tofauti, zingine ndogo na kubwa zimeegeshwa. Wanunuzi wengi hutumia mbinu kadhaa ili kupata gari kama vile ufadhili na benki, biashara ya kubadilishana na malipo ya pesa

Kwenye kategoria hii ya mnada wa magari tunavyoona ni aina kubwa ya gari ya pajero. Hii ni mojawapo ambayo hutumika kwa shughuli za kibinafsi. Baadhi ya sehemu tunavyoona ni magurudumu, kioo cha nyuma, vingine vya pembeni, bonnet ,dasao, taa za nyuma na nambari ya usajili.

Mambo ya ndani ya motokaa tunavyoiona ina sehemu mbalimbali tunavyoona kama vile kiti, kioo cha mbele na cha nyuma, dashibodi, kipita kioo cha mbele, mkeka, paa la jua, kipima mafuta, mwendo kasi, kioo cha pembeni.

Gari hili limewekwa kwenye maonyesho maalum kwa ajili ya wateja mbalimbali kuangalia, ni la pesa ambayo ni ghali mno, ni la rangi ya njano, nazo taa katika upande wa juu ambazo zimening'ia ni za kamera za cctv .

Katika kampuni hii ya Nissan ambayo inahusika na uuzaji wa magari ya sampuli hiyo .Tunavyoona kuna wahudumu wawili kwenye meza ya kushughulikia wateja wao katika uuzaji na ununuaji pia.

Sehemu hii gari zinaegeshwa watu wanaonekana wengine wakiwa wamesimama wengine wakiwa wanatembea sehemu hii ina nyasi zilizomea na mandhari yenyewe kando kando kuna miti ambayo inamea.

Sehemu hii ya kuegesha magari ya kuuzwa inaonekana mzungu ambaye amefurahishwa na gari ambalo ameligusa. Anaonekana amevalia suti ambayo ni nyeusi na amefurahishwa na taa ya gari ambayo inaonekana.

Utamaduni wetu wa kiafrika ni kioo cha jamii yetu jinsi tunavyokuza umahiri wetu tunanawiri vyema. Katika soko hili ni baadhi tu ya shanga ambazo zinatumika katika marembesho ya kiasili yenye huvutia watalii kununua.

Utamaduni wetu wa Kiafrika ni kioo cha jamii yetu. Jinsi tunayokuza umahiri wetu tunanawiri vyema. Katika soko hili ni baadhi tu ya shanga ya marembesho ya kiasili yenye kuvutia watalii kununua. Imesaidia pakubwa katika kueneza utamaduni.

Soko hili lenye mavutio ya michoro ya vijikaratasi na vifaa mbalimbali, ua ni wa mvuto uliobora. Kwa mara nyingi wakaazi wengi hununua na kuzipachika kwenye kuta zao ili kuleta umaridadi sebuleni mwao kwa njia iliyo njema.

Kategoria hii ni ya soko. Tunavyotazama ni baadhi tu ya vifaa ambavyo vinavyouzwa na wauzaji na wanunuzi wanaonekana wakipita. Kwenye bango ni bei ambazo zimening'inia.

Soko hili linapatikana mjini Nairobi mtaa wa Kangundo. Baadhi ya vifaa vunavyouzwa ni kama vile nyanya, hoho, vitunguu, dania, karoti, parachichi, limau tikiti maji na kojeti.

Katika soko hili tuna wanunuzi na muuzaji ambayo wanaonekana wakiuza. Baadhi ya vifaa na viungo ambayoy vilivyo ni viungo kama vile viazi, mahidi, karoti, nyanya, ndizi, vitunguu, hoho.

Utamaduni wetu wa kiafrika ni kioo cha jamii yetu. Jinsi tunavyokuza umahiri wetu tunanawiri vyema. Katika soko hili ni baadhi tu ya marembesho ya shanga na vitambaa na leso ambazo zimewekwa kwenye rafu za kuvutia. Watalii huja ili kujipatia na kujinunulia hizi. Hii husaidia nchi katika ukuaji wake.

Soko hili linapatikana mjini Nairobi mtaa wa Kagundo. Baadhi ya viungo na vifaa vinavyouzwa ni kama vile nyanya, hoho, kitunguu, dhania, karoti, parachichi, limau, tikiti maji ,kojeti na kadhalika.

Utamaduni wetu wa Kiafrika ni kioo cha jamii yetu. Jinsi tunavyokuza umahiri wetu tunanawiri vyema. Katika soko hili ni baadhi ya shanga na marembesho ya kiasili yenye huvutia watalii kununua. Hii imesaidia pakubwa katika utamaduni wetu.

Soko hili linapatikana jijini Nairobi. Baadhi ya vifaa tunavyo ni sehemu ya troli ambayo inauza soseji, Kwa upande mwingine ni gari ambazo zinaonekana. Vilevile nguo zimening'inia ambazo zimewekwa kwenye display ya kuuzwa.

Katika soko hili wauzaji wanaonekana wakifanya maongezi na wanabiashara na wateja wao. Yana bidhaa mbalimbali kama vile ushanga, leso, mikeka; katikati nguo, viatu, michongo ya kale na mapambo mbalimbali.

Katika soko hili la muuzaji mmoja linaonyesha ukakamavu wake katika biashara yake. Baadhi ya bidhaa alizo nazo ni viazi vitamu, nduma, sukuma wiki. Zote amezipanga kulingana na bei tofauti tofauti. Hii ni njia moja ya kujikimu kimaisha.

Kwenye soko hili, kuna bidhaa mbalimbali kama vile nguo, viatu na kadhalika. Ni sehemu mojawapo jijini Nairobi ambapo wanunuzi na wauzaji wananong'onezana kibiashara. Kwa upande mwengine ubao unaonekana, wa kutangaza.

Katika soko hili muuzaji mdogo anaonekana akijikakamua katika biashara yake na baadhi ya bidhaa ambazo alizonazo akiuza, kama vile nyanya, vitunguu ,viazi na vinginevyo ambavyo amepanga kulingana na jinsi anavyo uza.

Hili ni mojawapo la duka jijini Nairobi ambalo lina paa kadha wa kadha ambazo mi mrefu. Kwa mfano hili lina viatu, nguo, begi. Tunavyoona muuzaji, vilevile akielekeza kwenye mteja ambaye amekuja kununua.

Katika soko hili, bidhaa kadhaa zinaonekana katika mpangilio mwema. Wauzaji wamevalia aproni na wamejisitiri kwa minajili ya kuwahudumia wateja. Tunavyoona kunazo nguo, maua, picha za kuta za marais, mikeka, kofia na viatu.

Soko hili la maua lipo mjini ambapo tunakutana na mengi tofauti tofauti yenye kupendeza na ya rangi mbalimbali. Vilevile muuzaji anaonekana ameketi katika kiti chake akisubiria wateja. Kwa upande mwingine, wanaonekana wapita njia na magari.

Katika soko hili muuzaji anaonekana akiuza bidhaa ambalo lina viungo mbalimbali ambavyo hutumika manyumbani. Tunaona samaki , mchele, unga uliosagwa. Kwa upande mwingine mna nyanya, hoho, vitunguu, pilipili na saumu pia.

Soko lina muuzaji ambaye anaonekana akiwa amesimama tisti, akiuza karoti, ndizi. Kwa pande nyingine tunaona vitunguu, nguo. Wanabiashara wengine pia kwa upande mwingine wanaonekana pia wakiuza.

Kwenye sehemu hii ya soko inaonekana na akina mama ambao wanauza mboga nyanya ,dania na machungwa vile vile avocado maembe. Na sweater ambayo inaonekana inapimia kitu ya plastiki, ndoo kibuyu.

Kwenye soko hii ya uuzaji wa nguo, tunaona muuzaji ambaye anauza nguo zake na mnunuzi. Hizi ni aina ya nguo za hoodie , za jaketi. Hali kadhalika, vibango vya bei ya shilingi mia tatu vimening'inia.

Soko hili linaonekana na wauzaji na wanunuaji kunazo parachichi, ndimu, viazi, pawpaw, gunia ambazo zinaonekana mihogo na paa inayoonekana ikiwa imewaka.

Kwenye soko hili tunaona wauzaji ambao ni kina mama, ambao wamejiweka kwa kuuza bidhaa mbali mbali kama vile: nyanya, kabeji, vitunguu, machungwa, ndizi, maembe na viazi.

Vyumba vingi vya kupangisha vinapatikana jijini Nairobi, Nakuru, Mombasa na Kisumu. Tunayotazama ni baadhi ya jumba la kupangisha ambalo lina duka kadha wa kadha ambazo zimekombolewa na wanaozitumia. Hii ni ishara kuwa nchi inazidi kukua kutokana na uuzaji na ununuzi wa vitu.

Kategoria hii ni ya majumba ya kukodisha ambayo yanaonekana kupendeza kutoka mbali kwa njia iliyo bora. Unavyotazama ni sehemu ambayo ina sehemu ya kuogelea ya watoto na watu wazima vilevile.

Kategoria ya jengo hili ni la kibiashara. Limenukuliwa kwa vibango mbalimbali ambavyo huashiria utekelezaji wao wa kazi tofauti. Tunavyoona lina shule ya udereva, mtandao wa cafe , afisi ya usimamizi wa mali wa vyumba vya kuishi na kadhalika.

Hii ni kategoria ya nyumba za kukodisha na vile vile kununua. Ni baadhi tu ya mashamba yanayoonekana ambayo wanunuzi washanunua, na vile vile wanajipanga jinsi ya kuanza kujenga majumba zao. Kwa umbali vile vile tunavyoona ni nyumba zingine, ambazo zimejengwa tayari.

Majumba mengi ya kukodisha yanapatikana mijini Nairobi, Mombasa, Kakamega, Kisumu, Nakuru na Kisii. Hii ni baadhi ya sehemu ambayo inakodishwa yenye majumba mengi na yanayovutia.

Hii ni kategoria ya nyumba za kukodisha. Ni sehemu ambayo inapatikana mjini Mombasa. Nyumba hili linaonekana kupigwa rangi nyeupe, dirisha ambazo zina vyuma vyeusi.

Kategoria hii ni ya onyesho la majumba ya kukodisha. Tunavyotazama ni sehemu ambayo imewekwa kibango cha kuonyesha majumba, nambari za kupiga iwapo mmojawapo anahitaji nyumba ya kukodisha.

Nyumba hizi za kupangisha zenye vyumba vinavyoonekana vyema ambavyo huitwa Abigail Apartments ambayo husaidia watu wa kupanga kuja kuishi katika mandhari yaliyosawia kwa wale walokuwa wanaishi.

Kategoria hii ni 'nyumba za kukodisha ambazo hupatikana jijini Nairobi. Huwa na sehemu kadhaa wa kadha ambazo mtu anaweza kukodisha ili kuweka aidha ofisi au hospitali au sehemu yoyote ile ya kufanya biashara yake tofauti tofauti.

Jengo hili kubwa ni makazi ya gharama nafuu. Ni mojawapo ya mradi ambao ulianzishwa na rais wa Kenya, William Ruto, ambao unaendelea sehemu tofauti tofauti. Unalenga kuwanufaisha na kuleta hali safi kutoka kwa vyumba nafuu na kubadilisha maisha yao yawe mema.

Bango hili kubwa linatumika katika kuonyesha na kuelekeza maelezo zaidi kuhusu sehemu fulani ikiwemo hii tunayoiona kwamba inaonyesha nyumba za upangaji ambazo zinaonekana.

Sehemu hii ni ya ujenzi wa manyumba. Inaonekana ikiwa imezungukwa na nyaya za mabati. Upande mwingine, tanki ya maji inaonekana kwa mbali. Vilevile, kuna miti inayoonekana kandokando.

Sehemu hii ya mji tunaona majumba mawili marefu yenye kimo kikuu, vilevile tunaweza kuona nyaya za umeme zikipita pamoja na kichaka chenye miti na maua yaliyomea kando.

Kwenye eneo hili tunaliona jengo lenye ghorofa. Upande wake kuna miti na sehemu ya mabati inaonekana. Vile vile, nyaya za stima zinaning'inia na kwa pande mwingine mawingu yanaonekana kuwa sawia.

Tunavyoona sehemu hii ni ya vyumba vya kuishi juu yake mna tenki za maji mbili , ua ambao umezunguka nyaya za umeme , lango kuu jeusi ambalo tunaloliona na paa unaomea wa ndizi na dirisha na barabara.

Maduka mengi makubwa yanapatikana jijini Nairobi. Bidhaa zake zimepangwa katika mpangilio mema kwenye rafu zilizoko ndani. Kamera za CCTV zinaonekana zikining'inia kwa upande wa juu na vilevile wauguzi wanaoshughulikia vyema.

Duka hili kubwa tunaona vifaa mbalimbali ambavyo wanunuzi wananunua na wauzaji wanauza ikiwemo viazi, vitunguu, dhania, nduma, parachichi, karoti, mboga, kitunguu saumu, sukuma wiki vilevile.

Maduka mengi makubwa yanapatikana jijini Nairobi, kwa mara nyingi huwa yana ulinzi mkali wa hali ya juu na vilevile kamera ya cctv, hii hua na vifaa na bidhaa nyingi, vinavyotazama sehemu ya vifaa ya kuchezea vya watoto ambayo ina baiskeli, nguo, viti na kadhalika.

Maduka mengi makubwa yanapatikana jijini Nairobi. Hii ni sehemu mojawapo ambayo ina viungo tofauti ambavyo ni keki vinavyoliwa. Zimepangwa sawasawa kwenye rafu tayari kununuliwa na wateja.

Maduka mengi makubwa yanapatikana mjini Nairobi. Sehemu hii ya upande mmoja wa bidhaa zimepangwa kwenye rafu sawasawa kwa mpangilio kama vile parachichi, ndizi, papai, embe, kabichi, tikitimaji na toroli za kubeba zinaonekana sawasawa na kamera za CCTV.

Maduka mengi makubwa yanapatikana jijini Nairobi. Mojawapo ya hili lina mpangilio ulio bora kwenye rafu tunavyooona manake wafanyakazi wanatekeleza wajibu wao kuboresha biashara yao. Baadhi ya bidhaa ni kama vile majani chai, kahawa ya pakiti na chocolate .

Duka hili kubwa linapatikana jijini Nairobi. Vifaa na bidhaa mbalimbali zimepangwa kwenye rafu kwa usahihi wa kila aina yake. Tunavyo ona ni sabuni ya maji, deki, visafishaji hewa, sukari, unga wa kupika na ngano na kadhalika.

Duka hili kubwa la ina yake liitwalo Naivas hupatikana mijini tofauti. Lina bidhaa mbalimbali na bidhaa ambazo zimepangwa kwenye rafu kwa njia iliyosawia kama vile tunavyoona ni nyanya, vitunguu, karoti, hoho, broccoli ...

Duka hili kubwa linapatikana jijini Nairobi. Vifaa mbalimbali vimepangwa katika mpangilio sawia kwenye rafu. Kamera za CCTV zinaonekana zikining'inia sehemu ya juu. Baadhi ya bidhaa tunavyoona ni kama vile soda, siagi ya mkate, chokoleti na vinginevyo.

Maduka mengi makubwa yanapatikana jijini Nairobi. Vifaa mbalimbali kwenye hili vimepangwa kwa njia sawasawa kwenye rafu. Kamera za CCTV zinaonekana zikiwa zimening'inia. Bidhaa mbalimbali zimepangwa kulingana na nafasi bei zao kenye rekodi.

Duka hili kubwa linapatikana jijini Nairobi. Kwa sehemu ya viungo vya kutumia jikoni tunaviona ni kama vile: brokoli, nyanya, hoho, pilipili, kitunguu, dania, karoti, kabichi, viazi sukari, na tango na bidhaa zingine mbalimbali.

Maduka mengi makubwa yanapatikana jijini Nairobi na hua na bidhaa mbalimbali. Tunavyoona ni sehemu ya maakuli amabayo yame tayarishwa kwa minajili ya uuzaji. Kunayo pilau, nyama iliyokaangwa, kuku iliyokaangwa vilevile na kadhalika.

Maduka mengi makubwa yanapatikana hapa mjini Nairobi Duka hili kubwa lina bidhaa nyingi ambazo zimepangwa kwa utaratibu mwafaka kwenye rafu kulingana na aina yake. Troli za kubeba mizigo zipo hapa vile vile kamera za CCTV zimeninginia kwenye dari kwa minajili ya usalama. Kuna bidhaa kama vile nyanya, hoho, vitunguu, karoti, machungwa na tufaha.

Hili ni duka kubwa moja wapo linalopatikana mjini Nairobi. Tunavyoona ni nyama mbali mbali kama vile ya mbuzi, ya ng'ombe, kuku ambazo zimepangwa kwa njia ya ustawi ambapo.

Maduka mengi makubwa yaliyo mema, yanapatikana mjini Nairobi. Duka hili kubwa lina bidhaa nyingi ambazo zimepangwa kwa utaratibu mwafaka kwenye rafu kulingana na aina yake. Toroli za kubebea mizigo zipo hapa, vile vile kamera za CCTV zimening'inizwa kwenye dari kwa minajili ya usalama. Lina bidhaa mbali mbali kama vile: nyanya, hoho, vitunguu, karoti, machungwa na tufaha.

Maduka mengi makubwa yanapatikana mjini. Duka hili kwa mfano lina bidhaa nyingi ambazo zimepangwa kwenye rafu kwa mpangilio uliofaa kwa mfano kunaonekana unga, sabuni, maji ambayo pia yanaonekana kununuliwa na mteja mmoja.

Hili ni duka kubwa la kuuza bidhaa kwa wingi kwa wateja ambao huingia ndani. Kwa mfano kina mikate inayoonekana, keki, dawa ya meno, mchele, mboga, mayai, vitunguu saumu, soda na vilevile ina vitoroli vya kubeba bidhaa ambavyo vinaonekana kwa mbali.

Duka hili kubwa lenye uuzaji wa bidhaa aina ambazo ni mingi, katika sehemu hii unaona ni lifti ambayo ni ya kushusha na kupandisha wanunuzi au bidhaa kwenye sehemu ya juu vile vile sehemu ya chini. Wanunuzi pia tunawaona wamepanga foleni kwa jinsi ya kuuziwa bidhaa na kununua.

Kwenye duka hili kubwa lina bidhaa mbalimbali kama vile kompyuta, spana, toroli, sehemu ya mstari wa foleni. Bidhaa kama vile biskuti, majani, sukari, toroli, dawati la huduma kwa wateja, vihesabio vya pesa vilevile ambavyo mahali wateja husimama vinaonekana.

Duka hili kubwa lina sehemu ya bidhaa mbali mbali kwenye shelfu kama vile: soda, maziwa, yoghurt , maziwa lala, maziwa ya vanilla .

Tunatazama duka kubwa la bidhaa mbalimbali kwenye shelf kama vile lettuce , brocoli ,karoti, gojeti, nyanya, kitunguu saumu, uyoga, mboga tofauti zilizopakiwa na kutiwa lebo ya bei juu yake.

Duka hili lina bidhaa mbalimbali zilizopakiwa kwenye mikebe kama vile chupa ya mchuuzi wa nyanya, majani yaliyopakiwa vyema na haswa bei kwenye sehemu ya shelf inaonekana pia kwa ufasaha.